Duka la maziwa au maduka yanayousiana na bidhaa za maziwa lenye jina Royal Star Inn inaonekana wazi. Duka hilo limepakwa rangi ya samawati na kuna matangazo ya bidhaa za maziwa na mayai yaliyoandikwa.

Bidhaa za sokoni zilizopangwa kwenye masanduku ya mbao. Kushoto kuna rundo kubwa la viazi vyeusi na viazi vikuu. Katikati kunma rundo jingine kubwa la vitunguu vyekundu, upande wa kulia kuna aina mbili za nyanya.

Lori la kubebea magari likiwa limebeba gari la kifahari la rangi ya buluu. Lori hilo lenyewe lina rangi ya kijivu au fedha. Gari la buluu ambalo linaonekana kuwa ni la aina ya BMW limeegeshwa salama.

Duka la biashara ndogo, labda na jumla, mbele ya duka kuna rundo la vifurushi ya bidhaa mbalimbali ikiwemo wa paketi za unga au mchele na maboxi ya vinywaji. Rundo hili la baadhi limewekwa kwenye paleti la mbao.

Eneo la maegesho ya magari pengine ni sehemu ya kuuza magari. Mstari wa magari umepengwa mbele yakianzia na gari jekundu upande wa kushoto. Nyuma ya magari haya kuna jengo lenye magari mengine yaliyopangwa kwenye ghorofa ya juu.

Soko lenye shughuli nyinginambapo wachuuzi wamepanga matunda na mboga nyingi chini kwa ajili ya kuuza. Kuna aina mbalimbali za matunda kama maembe, machungwa na parachichi. Pia kuna nyanya na mboga nyingine.

Kiolesura cha kuingia katika programu au tovuti iitwayo kopokopo. Upande wa kushoto wa picha kuna sehemu ya kuingiza barua pepe na neno la siri. Barua pepe iliyoandikwa ni johnsahau@gmail.com.

Mwanamke amesimama karibu na mashine mbili za kutoa huduma ATM, zikiwemo ATM ya maziwa na saladi. Mwanamke huyo amevalia fulana nyeusi yenye maandishi KING na sketi yenye muundo wa kiafrika.

Duka la nguo ambazo vitambaa vitambaa vya vitenge vimepangwa kwa njia ya kuvutia, upande wa kushoto vitambaa vimefunguliwa na kutundikwa ili kuonyesha michoro na rangi zao mbali mbali, imechoro hiyo ni ya kupendeza na yenye rangi mbali mbali.

Risiti ya udhibitisho ya usajili wa kodi ya KRA , risiti hiyo inaonekana imetolewa tarehe 10/08/2020 na ina maelezo kadhaa muhimu , jina la mlipa kodi ni Wakibe Self Group .

Kibanda kidogo cha biashara labda sehemu ya wakala ya M-Pesa, mlango wake umepakwa rangi ya kijani na una maandishi M-Pesa yameandikwa wima. Eneo lililo mbele ya kibanda linaonekana kuwa chafu kidogo.

Mikono miwili ikibadilishana pesa. Mkono mmoja unavaa shati lenye mistari unatoa noti za pesa. Mkono mwingine unapokea noti hizo. Noti hizi zinaonekana kuwa na shilingi elfu moja za Kenya.

Mikono ya mtu ikishika rundo la noti za pesa. Noti hizi ni za shilingi elfu moja za Kenya. Kila noti ina picha ya mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa kenya na pia nembo ya kenya.

Kigari cha kuuzia vitu mitaani kikiwa kimeegeshwa kando ya barabara. Kigari hiki kina magurudumu madogo manne na kinaonekana kutumika kwa ajili ya kuuza chakula au bidhaa fulani. Kina alama iliyoandikwa Farmers Choice .

Dashibodi ya gari ikiangazia chombo cha kupima kasi au speedometer na baadhi ya viashiria vingine. Sindano ya kupima kasi Kasi iko kwenye nambari sufuri na kuna nambari zingine hadi two hundred and sixty kilometres per hour .

Rundo la mboga na matunda mbalimbali yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa, kuna nyanya nyingi, pilipili hoho za rangi mbalimbali kama kijani, njano na nyekundu, vitunguu na ndimu. Pia kuna rundo la majani ya kiongozi na vitu vingine kama mamboga.

Duka la nguo na viatu labda kwenye soko la wazi au barabarani. Kuna viatu vingi vimepangwa kwenye meza au kitambaa vikiwa vimeelekezwa upande wa mbele. Viatu hivyo vina rangi na aina tofauti kama vile viatu vya michezo buti na viatu vya kawaida.

Kura kubwa ya magari yaliyoegeshwa magari hayo yamepangwa kwa safu moja nadhifu ni ya aina tofauti na rangi tofauti lakini mengine yana rangi nyeupe au rangi nyepesi ya njano.

Soko la wazi ama eneo la biashara ya bidhaa, ambapo makreti mengi yamejaa nyanya yameekwa chini. Mtu mmoja ameinama au kuchagua nyanya hizo, watu wengi kadhaa wamesimama nyuma yake wengine wakifanya biashara.

Bango la tangazo kutoka kwa kampuni ya bima iitwayo MADISON General Insurance. Juu ya bango kuna nembo ya jina ya kampuni. Sehemu kubwa ya bango inaonesha mwanamke mchanga akiwa anatabasamu.

Mkusanyiko wa mboga mbalimbali zilizouzwa sokoni zimepangwa kwa wingi na kwa makundi tofauti. Kutoka chini kwenda juu upande wa kushoto, kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu na kitunguu. Katikati kuna rundo la majani ya gilgalani au mboga.

Duka la huduma za kifedha labda mpesa au airtel money. Wanaume wawili wamesimama mlangoni. Mmoja amevaa shati na kaptula nyekundu na mwingine amevaa shati la manjano na suruali la blue .

Hii ni tangazo la kampuni ya bima iitwayo ANZIANO INSURANCE AGENCY. Kwenye upande wa kushoto kuna maandishi yanayoeleza bidhaa zao. Juu kabisa kuna Life Insurance , bima ya maisha.

Duka la wazi la mboga na matunda, bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye meza na kwenye makreti , na unaweza kuona viazi kwenye masanduku ya mbele, karoti kwenye mifuko ya plastiki, nyanya pilipili na matunda mengine.

Tangazo la bima ya pikipiki, tangazo hili linaonyesha pikipiki nyeusi ,kofia ya pikipiki ya rangi ya bluu na machungwa ,na hathi za bima, kwenye kona ya juu kushoto kuna nembo ya shirika la bima ya Anziamo Insurance Agency.

Familia yenye furaha, mwanaume, mwanamke, na mtoto mdogo wakiwa wameketi pamoja, na kutazama Kompyuta ndogo. Mtoto anaonekana akionyesha kitu kwenye skrini. Juu ya picha kuna nembo ya CIC Group na maneno ya, Tunza jamii na CIC family medical insurance.

Duka la nguo ambapo vitambaa na nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu. Upande wa kushoto na katikati ya picha, kuna rafu zilizojaa mirundo ya vitambaa na vigae kwenye michoro ya rangi mbalimbali. Kila mrundo wa vitambaa umekunjwa.

Rundo la noti za pesa za Kenya zikiwa zimeshikiliwa. Noti nyingi ni za shilingi elfu moja lakini pia kuna noti chache za shilingi mia tano ambazo zinaonekana wazi mbele. Pesa hizo zimefungiwa kwa feni zikiwa zimetazama juu.

Gari la zamani, la aina ya vintage car , lenye rangi ya fedha na sehemu nyeusi. Gari hili lina muundo wa wazi juu, lina taa mbili kubwa za mbele, na magerudumu yenye spiki za mbao za rangi ya kahawia. Upande wa kushoto gari kuna sanduku la mbao.

Duka la viatu, labda kwenye soko au duka ndogo kuna safu kadhaa za viatu haswa buti na viatu vya michezo vilivyopangwa juu ya meza ndefu. Baadhi ya viatu vimewekwa juu ya masanduku yao. Viatu hivyo vina rangi mbalimbali.

Chumba cha maonyesho ya magari, ya kifahari. Kuna magari mengi ya rangi tofauti yamepangwa ndani. Kuna gari jeusi la kifahari mbele na gari la buluu nyuma yake. Chumba hiki kina madirisha makubwa.

Kura kubwa ya magari. Magari mengi ya aina tofauti kama vile magari madogo, malori na magari ya kubebea mizigo yameegeshwa kwa pamoja. Baadhi ya magari hayo yanaonekana kuwa mapya.

Bango la matangazo la bima ya gari. Kwenye bango hili kuna mwanamke aliyesimama kando ya texi ya njano iliyowazi mlango wake. Mwanamke huyo amevalia suti. Nyeusi na amesimama akitabasamu.

Duka dogo la reja reja linaonekana kua liko Kenya. Duka lina mlango wa chuma wa rangi ya samawati na dirisha la chuma la rangi hiyo. Juu ya dirisha kuna bango la mpesa, duka limejaa bidhaa nyingi.

Tangazo la bima ya afya kichwa kuu cha tangazo ni Health Insurance Bima ya Afya juu ya picha kuna nembo dogo zinazowakilisha faida mbalimbali za bima ya afya kama vile insurance, prevention, insurance policy na benefits, aid na healthcare .

Soko lenye shughuli nyingi ambapo kuna aina nyingi za matunda na mboga zikiuzwa. Matunda kama ndizi yameangukiwa huku mengine kama maembe, machungwa pamoja na parachichi yamepangwa kwenye meza.

Rundo la nguo chafu au zilizomwagwa chini, zikiwa na michoro na rangi mbali mbali, zimeenea kwenye skafu, inayo onekana kuwa chafu na yenye vumbi, kati kati ya rundo hilo, la nguo, kuna mti, mzito, wa mbao unao simama.

Duka la maziwa liitwalo YUSTINA MILK, duka hilo lina rangi nyeupe na limepakwa rangi ya buluu kwenye milango, na baadhi ya sehemu juu ya mlango kuna jina YUSTINA MILK kwa herufi kubwa ya kahawia.

Noti mpya ya shilingi elfu moja ya Kenya, juu ya noti imeandikwa Banki Kuu ya Kenya na Central Bank of Kenya. Noti hiyo ina picha na sanamu ya mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya.

Noti mpya ya shilingi elfu moja ya Kenya iliyoshikwa mkononi. Noti ina picha ya kituo cha kimataifa cha mikutano cha Kenyatta inayojulikana kama KICC.

Tangazo la kampuni ya bima iitwayo Mayfair Insurance. Kwenye upande wa kushoto kuna picha ya mwanaume anayetabasamu. Amevaa kofia ngumu ya blue na hati la blue tai ya blue .Anavuka mikono yake na anatazama mbele.

Safu ya magari yaliyopangwa kwenye ukingo wa barabara, karibu na njia ya watembea kwa miguu. Magari haya yote yanaonekana kuwa ya kifahari, mingi yakiwa na chapa ya maceedez benz yamepangwa kwa ustadi.

Rundo kubwa la nguo za mitumba zikiwa zimetapakaa kwenye meza au sakafu. Nguo hizo zina rangi na aina mbalimbali zikiwemo fulana, mashati na suruali. Kwa nyuma, kuna watu wawili wanaonekana wakiangalia au wakichagua nguo.

Hii ni tangazo kutoka kwa kampuni ya bima. Sehemu ya juu ya picha, inaonyesha picha ya barabara iliyojaa maji ya mafuriko na magari mawili. Moja likiwa karibu limezama kabisa yanaonekana. Sehemu ya chini ya picha ina maandishi maandishi makubwa na meusi yanasomeka, Don't let a natural disaster sink your business .

Soko la matunda lenye shughuli nyingi, kuna matunda mengi yamepangwa juu ya meza na yanaonekana kuwa safi kwa mbele tunaona rundo mingi ya ndizi , tikitiki maji, machungwa na mananansi juu ya soko kuna rundo la ndizi.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi mapya yaliyopangwa kwa safu ndefu ,magari mengi ni ya aina moja labda yanatoka kiwanda kimoja cha kutengeneza magari ,magari hayo yana rangi mbalimbali kama vile nyeupe ,nyeusi na kahawia.

Baiskeli iliyoeegeshwa mbele ya duka dogo, baiskeli hiyo ina muundo wa zamani ikiwa na rangi ya buluu, njano na sehemu ya kijani kibichi nyuma ya baiskeli kuna duka linaloonekana kuwa na huduma tofauti.

Mtaa wa mchana labda katika mji wa Pwani . Kuna majengo mawili yaliopakwa rangi angavu . Jengo la kwanza lina mlango wa kijani kibichi na lina maandishi M-Pesa yameandikwa wima, pembeni yake kuna bango la rangi la pinki.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika noti za Kenya. Inaonekana kuna noti nyingi za shilingi elfu moja na shilingi mia moja. Zikiwa zimetandazwa kama fani . Rangi ya noti hizo ni ya kahawia.

Mikono miwili. mkono mmoja umeshika simu ya zamani ya Nokia ambayo skrini yake inaonyesha ujumbe unaohusiana na M-Pesa. Ujumbe huo unaonekana kuwa unauliza give two thousand cash to .

Duka la maziwa liitwalo Mount Kenya Milk Depot. Jengo lina milango miwili ya bluu na juu ya kila mlango kuna jina la duka. Kwenye ukuta wa kushoto kuna bango kubwa lenye jina hilo.

Lundo la sarafu za chuma. Sarafu hizo ni za rangi mbili sehemu ya ndani ni ya rangi ya manjano kama shaba na sehemu ya nje ni ya fedha. Baadhi ya sarafu zimewekwa kwa safu wakati zingine zimetawanyika.

Mikono miwili ikishikilia noti mbili za pesa za Kenya. Noti moja ni ya shilingi elfu moja yenye rangi ya kahawia na nembo ya Simba na nyingine ni shilingi hamsinini yenye rangi ya zambarau na picha ya soko.

Bango la matangazo ya bima ya pikipiki. Katika picha kuna pikipiki au bodaboda inayoendeshwa na mwanaume akiwa amebeba abiria, wote wawili wamevalia nguo za kawaida na wako katika barabara ya udongo.

Duka la mpesa huduma ya kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu ambalo lina milango ya chuma ya rangi ya kijani. Juu ya mlango kuna maneno Bamba hapa na chini yake mpesa imeandikwa wima.

Mkusanyiko mkubwa wa viatu vya aina mbalimbali vikiwemo ndogo za watoto na kubwa za watu wazima zikiuzwa sokoni. Viatu hivyo vimetundikwa kwenye kamba vikiwa vimepangwa kuanzia juu mpaka chini.

Soko lenye shughuli mingi labda lile la gikombaa ambapo kuna watu wengi na mazao yamejaa kila mahali. Ardhi ni chafu na ina matope kuashiria labda mvua imenyesha. Watu wengi wamevalia nguo za kawaida na wauzaji wamekaa karibu na rundo la mboga.

Mkusanyiko wa watu na magari katika eneo lenye nyasi na miti, mbele kabisa ya picha upande wa kulia kuna gari kubwa la rangi ya fedha aina ya Pick-up truck karibu na gari hilo kuna magari mengine.

Duka la vitu vya urembo au sanaa za mikono labda kutoka Kenya au Afrika, ukutani upande wa kushoto kuna mchoro au vigae vidogo vilivyotengnezwa na mbao la wanyama wa porini kama vile pundamilia.

Duka la maziwa liitwalo kieni daily products limited na pia milk shop . Juu ya duka kuna bango kubwa lenye jina la duka na picha ya ng'ombe. Mbele ya duka kuna mtu aliyevaa koti la blue .

Duka la mayai. Mayai yamepangwa kwenye trei za plastiki za rangi mbalimbali Kama nyekundu, kijani, njano, buluu na zambarau. Trei hizo zimepangwa kwenye rafu na pia chini zinaonekana kuwa zimejaa mayai.

Tangazo kampuni ya bima iitwayo Britam. Juu kushoto kuna nembo ya Britam. Katika sehemu kubwa ya katikati, kuna mwanamke mweusi akitabasamu, akiwa amevaa fulana ya manjano. Kando yake, kuna maandishi makubwa yanayosema, Your wellness is our priority .

Kundi kubwa la watu wakiwa kwenye soko la wazi watu hawa wanachagua nguo zilizorundikwa kwenye rundo kubwa la mitumba au nguo zilizotumika ,watu wengi wameinama na wanachagua nguo.

Safu ya magari matano ya michezo labda ya aina ya Mistuishi Lancer Evolution yaliyopangwa ndani ya karakana au maonyesho ya magari. Gari lilio mbele kabisa ni jeupe likufuatwa na jekundu , jeusi na mengine mengineo.

Mikono miwili ya watu wawili wakiwa kwenye mchakato wa biashara au makabidhiano. Mkono mmoja unampa mwingine, funguo za gari. Mtu anayepokea funguo ameinua mkono wake kwa kupokea.

Lori la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa ya aina ya pick-up au magari makubwa madogo. Kuna gari moja juu na moja chini, zote zimewekwa upande mmoja.

Duka la wazi likiwa limejaa viatu vya ngozi vinaonekana kuwa viatu vya jadi vya kiafrika, viatu vingi vinaning'inia kwenye kamba na vimepangwa kwenye safu.

Gari la kifahari linaomnekana kama ni aina ya Sedan lililopakwa rangi ya bluu kijivu, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Magari mengine kadhaa yameegeshwa nyuma yake.

Lori kubwa la kusafirisha magari lenye rangi ya machungwa likiwa limebeba magari kadhaa. Magari yaliyobebwa ni ya aina na rangi tofauti tofauti. Kama vile rangi nyeupe, nyeusi na kijani kibichi.

Sehemu ya nje ya duka ndogo au kibanda cha biashara. Kuna sanduku la mbao lililojaa viazi na juu yake kuna sanduku lililojaa viazi pia. Sanduku hili liko mbele ya friji kubwa yenye milango.

Soko la matunda ambapo matunda mengi yamewekwa kwa wingi. Wanaume mmoja ameketi katikati ya matunda hayo. Amevaa kofia ya kahawia na fulana ya blue .

Tangazo la bima ya ajali ya binafsi kutoka kwa kampuni iitwayo AMACO AFRICAN MARCHANT ASDSURANCE CO LIMITED. Tangazo lina picha ya mtu aliyevunjika mkono akiwa amefungwa bandeji . Kwenye picha kuna maandishi makubwa PERSONAL ACCIDENT COVER.

Duka dogo la mpesa. Lango la duka hilo limefunguliwa na lina rangi ya kijani kibichi, likiwa na herufi mpesa zilizopangaliwa wima. Ndani ya duka kuna bidhaa mbali mbali zilizopangwa.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ina pande mbili za noti hiyo. Upande wa juu una picha ya rais wa kwanza wa Kenya mzee Jomo Kenyatta pia ina nembo ya benki kuu ya Kenya na maandishi banki kuu ya Kenya central bank of Kenya.

Runda la matikiti maji mengi yaliyopangwa. Matikiti hayo yana umbo ya mviringo na rangi ya kijani iliyo na mistari ya kijani iliyokolea. Baadhi ya matikiti yana alama au migwaruzo.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, kuna watu kadhaa wakiuza na kununua nguo . Kuna mwanamke akichagua nguo kutoka kwenye rundo la nguo zilizowekwa kwenye meza. Mbele ya rundo hilo ni la nguo kuna mwanaume amevaa kofia nyekundu.

Mkusanyiko wa noti za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizi zimepangwa kwa mtindo wa fein. Zikiwa zimeenea na kuonekana baadhi ya namba za mfululizo na muundo wa noti hizo.

Bango la matangazo ya bima ya afya ya kutoka kwa shirika la ANZIANO INSURANCE AGENCY. Upande wa kushoto kuna kaliabu inatosema AFFORDABLE MEDICAL INSURANCE na nakuu inayosema Your health is your wealth.

Mikono ya watu wawili, mtu mmoja ambaye anaonekana amevaa suti nyeusi, ananyoosha mkono wake kupokea funguo za gari kutoka kwa mtu mwingine. Mtu huyo wa pili, anashika funguo za gari na anazitoa kwake.

Tangazo la bima kwa pikipiki au bodaboda. Juu ya tangazo kuna picha ya watu wawili wakiwa wamevalia kofia za pikipiki na njano na koti za njano, wakiwa wamepanda pikipiki nyekundu.

Duka ndogo la M-Pesa, lango la duka lina rangi ya kijani kibichi na limefunguliwa likiwa na herufi za M-Pesa zilizopangiliwa wima. Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali kama vile soda za Pepsi na maji ya chupa.

Skrini ya simu inayonekana kama app ya benki au huduma za kifedha, juu kabisa kuna jina my money na salio la sixty eight thousand eight hundred , chini la salio kuna chaguo za pay na airtime .

Duka la wazi labda katika soko au kando ya barabara, bidhaa mbalimbali hasa mikufu na shanga zimetundikwa kwenye stendi na zimepambwa kwa njia ya kuvutia. Stendi ya mbele ina pete na vikuku. Mandhari ya nyuma inaonesha mtua liyevaa nguo.

Jengo kubwa la kisasa huenda ni kituo cha biashara au duka kubwa la magari. Jengo hilo lina kuta za kioo na muundo wa chuma wenye rangi ya bulu. Kuna magari machache yaliyoekezwa mbele ya jengo hilo .

Gari la kubeba mizigo inayojulikana kama pickup truck limeegeshwa kwenye eneo la nyasi, gari hili ambalo linaonekana kuwa Toyota Hilux lina rangi ya kijani iliyokolea, nyuma ya gari hilo kuna mwanume aliyesimama.

Gari jeupe lenye muundo wa SUV au cross over, likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maegesho ya magari. Gari hilo linaonekana la kisasa na la kifahari, likiwa na rimu ya magurudumu ya rangi ya fedha.

Duka la biashara, labda la huduma za M-pesa zikiwa na milango miwili mikubwa ya chuma yenye rangi ya kijani kibichi. Kwenye mlango wa kushoto, neno M-Pesa limeandikwa kwa herufi kubwa nyeupe.

Sehemu ya nje ya duka au biashara ambayo milango yake, imepakwa rangi ya bluu na ina vifaa vya chuma vya usalama. Juu ya mlango kuna maandishi yanayoashiria ni baze . Mbele ya duka kuna baiskeli ya thamani.